Huyu ndiye mkuu wa majaji katika Kenya nzima ambaye anaitwa Martha Koome. Sasa hapa inaweza kuwa alikuwa anahutubia nchi. Kulingana na jambo ambalo limetokea alikuwa anapeana maoni yake ambayo ako nayo.

Huyu ni jaji mkuu ambaye anaitwa Martha Koome. Basi hapa alikuwa anaapishwa, siku ambayo yeye ndiye aliweza kujua kama jaji mkuu. Basi hapa, anaapa maneno yote ambayo anaambiwa, kisha anarudia hili kutumikia wananchi vizuri. Kwa sababu yeye pia anafanya katika serikali, na hii ndio kazi yake.

Huyu ni jaji mkuu akiwa pamoja na rais wa kitambo wa Kenya. Hapa inaonyesha kuwa ilikuwa ile wakati ambayo aliapishwa kama rais, sasa hapa walikuwa wakizungumza maneno yao ambayo hakuna mtu ambaye anajua, ama pia alikuwa anampa kwelekezo poa ama mzuri.

Hapa ni ofisi ya serikali ambayo wananchi huudumiwa. Sasa hapa mtu akiwa na shida yoyote kama vile- kama anataka cheti cha kitambulisho anakuja hapa na anasaidiwa. Hata kama si hivo akitaka KRA pin anakuja anasaidiwa. Hiyo ndiyo kazi ya Huduma Centre ama hata kama si hiyo kama anaona analia pesa mingi anasaidiwa.

Hili ni ofisi la serikali ambalo wananchi kuhudumiwa. Wakati wananchi uhudumiwa hapa, hapa ndipo wanaweza pata cheti chao kama kitambulisho na pia wanaweza pata KRA pin ambayo wanatumia kulipa ushuru. Hapa sanasana hujaa sana kwa sababu watu hufanya vitu mingi na kuna wale ambao wameandikwa kufanya kazi hapa na pia kuna wenye wanawahoji hapa ndani.

Hii ni mchezo wa kandada ambao unaongoza kwa Kenya. Ni mchezo ambao watu wengi hupenda sana hata naona wachezaji wako hapa hata wale watazamaji pia wako hapa. Inaonekana hapa ni timu mbili kubwa ambao ni FC Leopards na Gor Mahia. Hawa watu wawili huwa wakicheza watu wengi hukuja kwa sababu wenye hushinda sana ni hawa kati ya hawa watu wawili. Lazima watu wajae tu.

Hawa ni wanasiasa ambao wako kwenye chama ya ODM. Basi hapa ni kama wako wanahutubia umati ambao wananchi. Basi hapa namuona pia kuna mkuu wa hii chama ambayo inaitwa ODM, pia ama kuna mwenyekiti wao pia ako hapa. Hawa ni watu tu wenye siasa.

Hapa ni jibu ambalo unaona kama watu wanatembea. Hata kuna magari kwenye njia, kwenye hili lami hapa pia tunaona kwenye hili shimo kuna takataka nyingi chafu sana ambayo serikali inastahili kuleta wafanyi kazi wao ambao wameajiri wakuje wazitoe kwa sababu zinafanya mazingira yawe chafu na pia yanuke . Haya yanaweza sababisha kukuwe na magonjwa mingi sana,

Hawa ni mashabiki wa timu ya Kenya. Kulingana na hili picha inaweza kuwa walikuwa kwenye soka, ama kandanda ndio watu huwa wanakuja wingi hivi sana. Sasa hivo inafanya watu wawe na furaha. Unapata sana sana wakati ambapo wanaposhinda, sasa inawafanyawawe na furaha na kushangilia sana.

Hili ni timu ya wasichana ya voliboli. Ambayo hapa wanataka kuanza kucheza, wanaona kama wanapewa mawaitha. Vitu ambavyo wanasubiri kuwa. Vitu ambavyo wanasubiri kufanya na pia. Kama watu ambao wamekuja kutazama, ambao ni mashabiki wao, wamekuja kuangalia jinsi ambavyo wanaweza kucheza ama kuwashangilia wakati ambapo watakuwa wameshinda ama wameshindwa.